Kuna mgonjwa mmoja amekuja hospitalini, tukimwangalia yuko kwenye hospitalini anamwona daktari, na anapimwa sijui anapimwa nini na daktari mwenyewe amevalia miwani, na mgonjwa amesimama daktari akiwa amekaa.